Wanafunzi wa elimu ya watu wazima baada ya kufundishwa darasani sasa wanaelekezwa kwa vitendo kwa kutumia kifaa maalumu, ambacho kipo mezani huku wote wakikikodolea macho na kumsikiliza mwalimu kwa umakini.

Wanaume kwa wanawake wamesimama imara, wakiwa na tabasamu huku wakiwa wamevalia mavazi rasmi, wakati ambao wanasherekea kumaliza muhula wa mwisho wa masomo yao.

Wanawake wawili wanaoshiriki elimu ya watu wazima, baada ya wakati wa masomo kuisha, wameketi kwenye madawati yao, wakielekezana kwa upendo ili wote waweze kuelewa na kufaulu mitihani yao.

Mazingira ya nje ya shule ya chekechea, ambayo yamejaa ukoka mzuri wa kijani bila kusahau vifaa tofautitofauti vya michezo, vinavyowavutia watoto kuja shule kila wanapoamka asubuhi.

Mwalimu wa shule ya msingi ambaye ni mbobezi wa shughuli hii aliyoifanya miaka mingi na kujipatia uzoefu wa kutosha. Anaendelea kuwafundisha wanafunzi kwa kutumia ishara za mikono yake ili kuhakikisha wanaelewa vizuri.

Muonekano wa nje wa shule ya msingi, yakiwa mazingira ni masafi na utulivu wa hali ya juu umetawala, wakati ambapo wanafunzi wote wapo darasani wanaendelea na masomo yao.

Muonekano wa njee wa shule ya msingi majira ambayo wanafunzi wamefunga shule huku majani yameota na kuwa mengi kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha na hakuna mtu wa kufanya usafi mpaka watakaporejea kwa muhula wa pili.

Aina mbili ya vitabu ambavyo vinatumika kwenye shule za msingi zilizojaa hadithi na michoro tofautitofauti, ili kuwavutia wanafunzi kuja shuleni mara kwa mara, na kupata uelewa wa mambo yanayoendelea kwenye jamii.

Wasichana wa shule ya sekondari wanaopenda kujisomea vitabu mbalimbali kuongeza maarifa yao, wapo maktaba wakitafuta na kudadisi, ili wavipate vile ambavyo vitawavutia na kuenda navyo.

Wanafunzi wa kike kwa kiume wameketi darasani katika shule ya elimu ya vyuo vikuu wakimsikiliza mkufunzi kwa umakini, huku wanaendelea kuandika yale yote anayowaelezea.

Wanafunzi wa vyuo vya elimu ya chuo kikuu wameketi darasani kwa vikundi vikundi, wakiendelea kujadiliana mambo waliofundishwa mchana kutwa ili kujiendelezea maarifa na ujuzi watakaoutumia katika mitihani ya hapo karibu.

Wanafunzi wengi wa elimu ya vyuo vikuu wameketi darasani, huku wamevalia barakoa zinazowakinga na magonjwa tofautitofauti yanayoambukiza kwa njia ya hewa, wakati wakimsikiliza mkufunzi aliyesimama mbele yao.

Wanafunzi wa elimu ya juu wameketi darasani kwa utulivu na wakimsikiliza mkufunzi kwa umakini ilikujihakikishia kufaulu vizuri kwenye mitihani iliyopo mbele yao.

Mwanaume ambaye ni mkufunzi wa elimu ya vyuo vikuu, amesimama mbele ya wanafunzi ambao wameweka umakini wote kwake ili kumuelewa anachowafundisha na kuwaelekeza kipindi ambacho wanajiandaa kumaliza muhula wa pili.

Vijana wa elimu ya vyuo vikuu wameketi nje ya darasa lao wakitabasamu na kuyafurahia maisha kipindi ambacho wanaendelea na masomo kabla ya kutoka kuingia mtaani na kukabiliana na changamoto mbalimbali za maisha.

Mkufunzi mbobezi wa masomo ya elimu ya vyuo vikuu amesimama mbele ya wanafunzi akiendelea na kazi yake aliyoifanya kwa miaka mingi, akihakikisha wanafanya vizuri kwenye mitihani iliyopo mbele yao.

Wanafunzi wa chuo cha udaktari wakiwa darasani wamevalia sare zao, huku mkufunzi akiwa mbele yao akiwaelekeza kwa kina ili hatimaye wafanye vizuri kwenye mitihani iliyopo mbele yao

Mkufunzi wa elimu ya vyuo vikuu amesimama mbele ya wanafunzi wake huku akiwa anajiamini kutokana na kufanya kazi hii kwa muda mrefu na kujipatia uzoefu na kuwa mbobezi, anawaelekeza mambo mbalimbali yatakayowasaidia kwenye mitihani iliyopo karibu.

Wanafunzi wengi wa elimu ya vyuo vikuu wamejaa darasani, wakiendelea na masomo yao ya kila siku, ili kujihakikishia uhakika wa kufanya vizuri kwenye mitihani iliyopo mbele yao.

Wanafunzi wa shule ya chekechea wameketi darasani, huku madawati yakiwa ni chakavu na hayafai kwa matumizi ya watoto. Mwalimu amesimama mbele akiendelea kuwafundisha kwa lugha ya ishara akitumia mikono yake.

Wanafunzi wa elimu ya juu wamejaa darasani, kwa umakini wote wanamsikiliza mkufunzi aliyesimama mbele yao, kuhakikisha wanaelewana, ili kufanya vizuri kwenye mitihani yao ya mwisho, na sifa ziwarudie wote wanaohusika kuwafundisha.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wameketi darasani wameweka umakini wao wote kwa mwalimu aliesimama mbele ili kuhakikisha wanaelewa kila nukta na wakitoka nje waweze kuwa na ujuzi wa kutosha kufanya kazi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi huku wamevalia sare zao za ovaroli zenye rangi ya bluu, wameketi darasani wanaendelea na masomo yao na kufanya utafiti tofautitofauti, kwa kutumia kompyuta zilizopo mezani.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wapo darasani wakiendelea na mazoezi ya vitendo kutokana na yale yote ambayo tayari wamefundishwa, ili kujiweka imara kwa mitihani iliyopo mbele yao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa na mazoezi ya vitendo, kuifanyia kazi gari chakavu iliyowekwa mbele yao ili kujihakikishia wanapata ujuzi wa kutosha, kabla ya kuingia mtaani kufanya kazi.

Wanafunzi ndani ya chuo cha ufundi wameketi darasani kwa utulivu wa hali ya juu na umakini, wakiendelea kufanya mitihani yao ya kumaliza muhula ili kuweza kujipima kama wapo tayari kuingia mtaani kuanza kazi.

Wanafunzi wawili wa chuo cha ufundi baada ya kutoka darasani walipopewa maelekezo ya kina, wameingia kwenye chumba cha mazoezi ya vitendo na wanaendelea kujifunza ili kujipatia ujuzi wa kutosha kwa kutumia vifaa vilivyopo mezani.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wamevalia mavazi ya blue wawili na mmoja ya kijani, wapo kwenye chumba cha majaribio wakifanyia kazi yale yote waliyofundishwa kwa kutumia vifaa vilivyopo mezani.

Katika chuo cha ufundi wanafunzi wanaendelea kufundishwa namna bora na ya kisasa, ya kusanifu na kuchonga samani kwa kutumia malighafi za mbao, ili wanapoenda kuajiriwa wawe wamepata ujuzi wa kutosha.